Hellen Wawira ni mtu wa Kenya ambaye amezaliwa one thousand nine hundred ninety three na akiwa anabeba mtu waku beba na kucheza hiyo mshindano wa kubeba hiyo kitu nzito sana.

Kuna darasa ikiwa imeandikwa kitu kama mwizi k iko juu na kwa ukuta imeandikwa Kenya Kennedy kitu ambayo inafunza na mwalimu na wadagunzi wake.

Mtu ambaye ni kama hana mguu mmoja akiwa anaendesha baiskeli. Ni kama ako kwa mshindaji akiwa anatumia nguvu yake yote, akiwa anatumia mguu mmoja.

Ikiwa imeandikwa when you enter this room learning is fun . Imeandikwa kwa hii mlango, ukiwa unaingia kwa hiki mlango kuwa unafurahi ama ukuwe na nia ambayo ni nzuri na uchukuwe kila kitu.

Kundi la wanume wanane waliovaa mavazi ya michezo, hasa ya kukimbia, wakiwa wamesimama pamoja, na furaha na mshikamano, wamevaa fulani chenye maandishi ya Kenya, Kimani na ploti, kuonyesha kuwa wanasherehekea katika uchezaji.

Loka na kiti ambayo iko ndani ya darasa ambayo imesafishwa vizuri ikiwa na nikama ni wakati umefika wa kuingia mtihani.

Karatasi ya jedwali ikiwa imewekwa kwa ukuta vile imeandikwa wakati wa kuingia darasa, kutoka na mada ambayo itakuwa wakati gani.

Hii ni meza ya kitabu ambayo imetengenezwa kuweka, iko na kitukitu kama kuweka kompyuta ama simu kama simu ama kompyuta zingine zinawekwa hapa kama hiyo ni simu kubwa ama vitabu zingine watu wakiwa darasa wanaweka.

Darasa ambayo imesafishwa vizuri na madawati ya kujikinga na ikiwa ni usafi kwa darasa likiwa na poda na dawa. Mbele yao kuna kitabu ya kusoma na.

Kitabu cha kipindi cha pili ambaye ameandikwa Lisho Bora ambaye kuna watu wanasoma. Hiki ni kitabu ni vilo na hivi ni vitabu ambayo watu ama watoto wadogo ambayo wanasoma na imeandikwa na imetolewa na KICDT na imekuwa.

Mtu ambaye amekaa kwa kiti cha watu waliosiyotembea akiwa na gloves anachefu na mtu wa coach ambaye anapatiana kwa kutumia ama kufanya mtu akuwe na hiyo kitu ya kutembea ama akuwe na

Huyu ni mwanamke ambaye anaitwa Zasaro ambaye anafanya zoezi mingi kwa mto mweusi, ikuwa anafanya zoezi kabla ya kuingia shindano.

Mwanamke akiwa amevaa sare jekundu, ambaye imeandikwa Kenya, kiwa inakuwa mshindaji wa mpira kama ikiwa kwa mtu ama kupambana ikiwa nashindana imeandikwa nchi ikiwa ako nayo.

Wanariadha wakiwa wametoka kwa Kenya wakiwa kama wameshinda na mwanamke akiwa ameandikwa Kenya kwa shati kubwa na mwingine Koech leo wamekuwa na ikiwa nyuma yao hivo.

Wanariadha wakiwa wamevaa fulana na Kenya wakiwa wameketi chini, na miguu kwa yote mbili akiwa hawana wakiwa wameketi chini. Na jina yake achia Ayisa Sururu Mohammed akiwa anatembea ama watu waku kimbia.

Watu wengi, ambao ni wasichana wakiwa wameketi wakiwa na kiti ya watu wa hawana mguu ama kutembea ndio. Shida wakiwa wamevaa kitu ya jeshi ya Kenya ikiwa imepatiana msaada au help .

Wanariadha wawili, akiwa mmoja anaitwa Samuel Mushai, akiwa anasaidia mwingine, rafiki yake, Jen Kipchmba, akiwa anamsaidia kukimbia kama macho yake, kama haoni vizuri. Na wao wote ni Kenya na wanacheza, ikiwa five thousand meters na wote wajipatie.

Hiki ni kitabu ya darasa la mbili, ikiwa inaandikwa Junior English , ambao ni kitabu cha kingereza, ambao watoto wanasomea, ama wanasomea wakati wa dawati, ama ikiwa inaashiria watoto wasome na kukihifadhi.

Board ya makaratasi ambayo imewekwa hapa imeandikwa Our Forest, Our Culture . Nyumba hii inamaanisha msitu yetu ni tukiingia itakuwa msitu wa ama itatubarisha ama ambayo msitu ni mahali ambayo watu wakikuja wanaangaliana ama wanaridha ikiwa wanapenda.

Hii ni kitabu cha watoto wote wadogo ikiwa ameandikwa play, learn and grow ikiwa inamaanisha cheza, soma na , na we grow together ambaye watoto wanaandika andika na left and right akiwa anasaidia kuwa na masomo yake.

Nyumba ambaye imejengwa kama gorofa chini na jua ikiwa ina na kuna ikiwaweka ama ikiwa na nyasi ama miti ambaye imeweekwa vizuri na kuna kitu ambaye inakaa kama bendera ikiwa hapa.

Mwanaume ambaye amevaa suti na kuweka kando yake kise conference akiwa anaongea na watu akiwa na empowering and including children with disabilities . Haya anapatia kuwa na watu ambayo wako na shida.

Mwanariadha ambaye ana akiwa kwa uwanjani akishiriki. Na amezaliwa elfu moja mia tisa tisini na sita akiwa shindani.

Hapa ni mahali pa kucheza ama uwanja wa uchezaji wa watu wadongo wadongo, wakiwa wana hii kitu ya bembea ambayo watoto huwa wanakuja chini wakiwa wanasukumana, ambayo wanacheza mara kwenda chini na juu.

Wachezaji wa mpira wa kadanda wakiwa wote wamevaa nguo nyeusi, nguo nyeusi na ikiwa na, kitu ya, ikiwa na, wote wakiwa na wengine hawana mguu, wako na klika wa kujikinga.

Ubao wa darasa ulioandikwa tarehe Monday twenty seventh February twenty twenty five swali imeandikwa juu ya ubao how did Samuel respond when God called him? , swali hii inahusiana na masomo ya dini au bibilia.

Wanawake na wanaume wakiwa wamevaa sare nyekundu wote wakiwa mkono yao team Kenya inaamanisha ni timu ya Kenya ikiwa na watu ambaye wako wanatembea na gari ya mguu iko wanabebwa na wa.

Mlangoo imeandikwa Chemistry Lab, Biology Lab . Ni mahali pa kusomea ama watoto Chemistry na Biology kwa hisi wakati wa kuji kuangalia ama kutazamana, wakati wamefika vitazamano na kuji.

Meza ya kusoma shuleni, loka na kiti chake ikiwa ni safi sana na ikiwa hapa darasani ikiwa imewekwa kwa pamoja ni kama watoto wamekuwa wanafanya marudio ama wanasoma.